Mwanamke amekaa kwenye kiti maalumu cha kitabibu, huku akihudumiwa na daktari wa meno, aliyevaa mavazi rasmi ya matibabu, akitumia vifaa vya kisasa katika mazingira safi ya hospitali kwa ajili ya kutibu tatizo la meno.

Ndani ya chumba maalum cha tiba mwanamke amelala kwenye kitanda cha matibabu akiwa amepanua mdomo, huku wanaume wawili waliovaa vazi za kitabibu wakisimama pembeni wakihusika na huduma za afya ya kinywa kwa utaratibu wa kitabibu.

Mwanamke akiwa amekaa kwenye kiti maalaumu, akipatiwa huduma ya meno huku mwanaume akiwa anamchunguza kinywa kwa uangalifu, ili kutathmini afya ya meno na kutoa matibabu yanayoitajika.

Maji mengi yamejaa ndani ya nyumba huku yakiwa yametanda wengine wakipita mbezeno ikihashiria hali duni ya mazingira na hatari kwa afya

Mwanamke akiwa shambani ameinama huku amebeba udongo mkononi akionyesha jitihada za kuchunguza hali ya ardhi. Mazingira yanayomzunguka yamejaa mimea midogo, na tukio hili likiwa na uhusiano wa karibu kati ya afya ya mazingira na juhudi za binadamu kulinda ardhi yenye rutuba.

Gari kubwa la kukusanya taka limeegeshwa karibu, huku watu wawili waliovaa barakoa na mavazi maalumu ya kazi, wakikusanya chupa za plastiki zilizokusanywa ardhini, wakionyesha juhudi za kulinda mazingira dhidi ya uchafuzi.

Wanawake wawili wamevaa mavazi maalum meupe na bluu ya kazi, yakionyesha hadhi na tahadhari ya kitabibu wakionekana katika mazingira yanayo endana na huduma za afya na matibabu.

Mwanaume aliyevaa mavazi yakitabibu akionekana tayari amejiandaa kwenda kutoa huduma kwa wagonjwa wenye matibabu ya haraka

Kundi la wauguzi limekusanyika baadhi yao wakiwa wameketi mbele kwenye viti, huku wengine wamesimama nyuma yao wote wakiwa wamevalia mavazi yanayofanana huku wengine wakiwa wamevaa mavazi tofauti, wakionyesha mshikamano na utambulisho wao kama watumishi wa afya.

Mwanamke amevaa mavazi maalumu ya kujikinga na anatumia vifaa maalumu vya kitaalamu, akionyesha maandalizi ya kutoa huduma ya afya kwa usalama na umakini mkubwa kwa wagonjwa.

Wanawake wawili wapo pamoja, mmoja akiwa amebeba mtoto mkononi kwa makini na upendo wakizungukwa na mazingira tulivu yanayofaa huduma za afya za watoto wadogo.

Mwanamke aliyevaa mavazi maalumu ya kitabibu, amebeba mtoto mchanga kwa uangalifu mkubwa, akionyesha huduma ya afya ya watoto wachanga inayolenga kuhakikisha usalama, lishe na ustawi wa watoto katika mazingira salama ya kitabibu.

Mwanamke amekaa kwenye kiti huku amepakata mtoto mkononi, mwanaume ameketi pembeni yake akizungumza naye kwa utulivu, mezani limewekwa jarada la afya ya watoto wakihusika na mjadala wa malezi bora ya mtoto.

Watu wawili wapo kwenye mazingira ya huduma ya afya. Mwanamke amekaa kwenye kiti kwa utulivu, huku mwanamume aliyevaa sare za kitabibu akiwa ameinama kidogo akimchoma sindano ya mkono begani, ishara ya huduma ya chanjo au tiba inayozingatia usafi na afya ya jamii.

Watu mbalimbali wanahudumiwa kwa mpangilio mzuri katika eneo maalum wakipokea elimu, vipimo na ushauri kuhusu afya. Huku mazingira yakiwa safi kuonyesha umuhimu wa usafi na huduma za kinga.

Chupa nyingi zenye maumbo na rangi mbalimbali, zimepangwa juu ya meza kila moja ikiwa na kiungo maalumu cha tiba asilia, kinachotumika kwa madhumuni tofauti ya kiafya kulingana na mahitaji ya mgonjwa.

Kijiko maalumu kimejaa dawa za vidonge vya kijani, zikitengenezwa kwa mimea asilia, zikihifadhiwa kwa umakini kama tiba ya kienyeji, inazotumika kutibu magonjwa kwa njia ya asili na za jadi katika jamii.

Sehemu maalumu imeandaliwa kwa mpangilio wa meza, zenye chupa ndogo za dawa za kienyeji, ambapo watu mbalimbali wanakusanyika kutafuta na kutumia tiba za asili, zinazotengenezwa kwa kutumia mimea na viungo vya asili kwa afya na ustawi.

Vikombe viwili vimewekwa karibu, kila kimoja kikiwa na majani safi yaliyopangwa ndani yake pamoja na maji, vikitumika katika kutengeneza dawa za matibabu ya asili kwa ajili ya kupona kwa njia ya dawa za kienyeji.

Miche ya kijani iliyooteshwa kwa uangalifu inaonekana katika eneo la tiba asilia. Ikitumika kama mimea ya dawa zinazotibu magonjwa mbalimbali kwa kutumia maarifa ya jadi, na pia njia za kiasili zisizo na kemikali.

Mti mdogo wa kijani unakua kwenye ardhi yenye unyevu unyevu ikihifadhiwa kwa uangalifu kwa ajili ya kutumika kama dawa ya asili maarufu kwa tiba ya malazi ya ndani katika jamii mbalimbali za kiafrika.